Aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta anaonekana akiwa ameshika bibilia kwa mkono wake wa kulia. Mbele yake kuna kipaza sauti kuonyesha kuwa kuna umati mkubwa wa watu unaosikia. Kando yake upande wa kushoto mke wake amesimama huku akiwa anamtazama.

Mtoto mmoja msichana ameketi juu ya kiti kirefu. Mbele yake kuna kamera inayoonekana kumrekodi au kumpiga picha. Watu watatu wanaonekana; wanaume wawili na mwanamke mmoja aliyeketi huku akitumia tarakilishi yake.

Wnaume watatu wameketi huku wawili wakiwa wanaandika juu ya karatasi nyeupe .Mmoja wao anatumia kalamu ya rangi ya samawati na mwingine anatumia kalamu ya rangi ya manjano iliyo na kifuniko ya samawati. Wameketi juu ya viti vya plastiki.

Mwanaume mmoja ameketi kwenye kiti cha rangi nyekundu huku akiwa anafuatilia au kusikiza kwa makini. Mhudumu anaketi upande ule mwingine na anaonekana akiwa anatumia tarakilishi yake. Mhudumu mwingine yuko kando yake na pia anatazama.

Rais wa jamhuri ya Kenya bwana William Samoei Ruto, amevalia suti, anatembea asteaste huku kando yake kukiwa na jaji mkuu mweshimiwa Martha Koome. Kando yao kuna askari ambaye anahikikisha tu! kuna usalama, nyuma yao kuna watu wengi.

Mashabiki wa timu ya Gor Mahia wanaonekana wakiwa na mbembwe kabisa, huku baadhi yao wakiwa wanakimbia tu kwa miguu wengine wakiwa juu ya gari na hata wengine ndani ya gari hili. Wengi wao wamevalia mashati ya rangi ya kijani kibichi.

Wachezaji wako uwanjani na wanaonekana wakisherehekea bao, mashabki wanaonekana kwa umbali baadhi yao wakiwa wameketi na wengine wakiwa wamesimama, uwanja una nyasi ya rangi ya kijani kibichi mbingu ni mawingu machache tu.

Mchezaji mmoja anaonekana akiwa anapokezana na mwanume mmoja aliyevalia suti, jezi la rangi nyekundu jezi hili lina jina Sylvaine na pia lina nambari mgongoni. Timu ni ya Ulinzi stars.

Ujenzi unaendelea mahali hapa. Kuna mtaro ambao una maji machafu kabisa. Kwa mbali kuna watu wanaonekana wakitembea. Ukuta umejengwa kwa mabati. Kuna jengo refu sana upande ule na pia kuna daraja.

Jaji mkuu Bi. Martha Koome anaonekana akiwa anatabasamu kwelikweli, huku mkononi akiwa ameshika cheti, kando yake kuna mwanamume aliyevalia miwani na pia amevaa suti, nyuma yao kuna watu wengi sana, baadhi yao wakiwa wanazungumza, wengine kutabasamu tu na wengine kutazama mbele.

Mashabiki wa timu ya Tusker wanaonekana wakiwa na furaha kabisa, huku wakiwa wameinuwa mikono yao na kupiga mayowe, mwanamke mmoja anaonekana akiwa amenyoosha kidole chake mbele, mwanaume mmoja amevalia kofia nyeusi huku akiwa anatazama kinachoendelea uwanjani.

Jaji mkuu Martha Koome anaonekana akiwa anazungumza. Mbele yake kuna kipaza sauti kuashiria kuwa umati unaomsikiza ni mkubwa. Nyuma yake kunaonekana nembo ya Jamhuri ya Kenya.

Mashabiki wa Kenya wanaonekana huku bendera ikiwa imeinuliwa juu. Baadhi ya mashabiki wameinua mikono yao kabisa huku wengine wakiwa wanapiga mayowe kabisa. Bingu ni ya rangi ya samawati.

Mashabiki wa timu ya gormahia wanaonekana. Mmoja wao akiwa ameliinua bango juu. Mwingine ameshika bendera nyeupe huku akiwa anaipeperusha. Mwanaume mmoja amevalia barakoa usoni ajulikani ni nani.

Mashabiki wengi wameketi uwanjani, baadhi ya viti ni vya rangi nyekundu na vingine ni vya rangi ya samawati, baadhi yao wanazungumza na kucheka, huku mmoja akionekana kunywa kinywaji fulani kutoka ndani ya chupa.

Watu wengi wanakusanyika hapa na baadhi yao wamevalia kofia za rangi nyekundu, mtu mmoja anaonekana kupokezwa cheti na mwanaume mmoja aliyevalia suti huku akiwa ameshika barakoa mkononi, baadhi ya umati wamevalia barakoa.

Wanaume kwa wanawake wanaonekana wakiwa kwenye foleni. Mwanamke mmoja tayari amefika kwenye counter za huduma na anaonekana kusungumza na mhudumu aliye pande ule mwingine. Kuna mwanamme moja aliyevalia kanzu na mkononi ana makaratasi nyeupe Nyuma yake kuna mwanaume aliyevalia jaketi ya rangi ya samawati.

Mashabiki wanaoonekana uwanjani huku baadhi yao wakiwa wanatabasamu wengine wameinua mikono yao juu na mwengine anapuliza vuvuzela. Mwanaume mmoja ameshika simu yake kwa mkono wa kulia na mwengine amevalia kofia kule nyuma akiwa tu anatazama